Mfumo wa kilimo cha hydroponic . Unaonyesha mimea ikiwa na mizizi mirefu iliyokaa ndani ya maji badala ya udongo. Mfumo huu unaonekana kuwa wima, huku mimea ikiota kutoka kwenye matundu yaliyopangwa.

Kuna chafu kubwa ya kisasa yenye mimea midogo iliyopandwa katika mifumo ya haidroponiki ikiwa imepangwa kwenye safu ndefu za vifaa vyeupe. Watu wawili waliovalia barakoa wanaonekana wakifanya kazi katika chafu hiyo ikionyesha mbinu ya kilimo cha kisasa na uendelevu.

Kuna mfumo wa bustani wa hydroponics uliowekwa nje, labda kwenye paa au eneo lililo wazi. Kuna miundo kadhaa iliyoundwa kwa mabomba meupe ya PVC , baadhi ikiwa imesimama wima na mingine ikiwa imelala chini, yote yakiwa na mashimo madogo kwa ajili ya kupanda mimea.

Mfumo wa kilimo cha hydroponic una mimea ya saladi au mboga nyingine za majani inayokua katika mabomba meupe ya plastiki. Kila mmea umetoka kwenye tundu la bomba na mifumo ya neli ndogo inaonekana ikipeleka maji na virutubisho kwa mimea. Hii ni njia ya kisasa ya kilimo isiyotumia udongo.

Kuna bustani ndogo ya maji iliyowekwa ndani ya chombo kikubwa cha buluu kinachoonekana kama beseni au bwawa dogo. Uso wa maji umefunikwa na mimea midogo ya kijani kibichi inayoenea juu ya maji ikionyesha afya ya mfumo. Ndani ya chombo hicho, kuna mimea mbalimbali ikiwemo mimea iliyopandwa kwenye sufuria ndogo nyeusi au mimea mingine mikubwa yenye majani mapana.

Wanaume wawili ndani ya chafu wanaangalia mimea iliyopandwa kwa safu. Mimea hiyo inaonekana kuwa na majani mengi ya kijani kibichi inalelewa kwa kutumia kamba zinazotoka juu ya chafu. Udongo katikati ya safu za mimea unaonekana kuwa na rangi ya kahawia. Inaonekana kama wanafanya ukaguzi au matengenezo ya mimea hiyo.

Mfumo wa bustani wima hydroponics una bomba kubwa ya rangi nyeupe iliowekwa wima ikiwa na mashimo madogo kwenye pande zake, ndani ya mashimo hayo kuna mimea midogo ya kijani kibichi iliyopandwa kwa kutumia mbinu ya hydroponics ambapo mimea inamea bila udongo badala yake inatengemea maji yenye virutubisho.

Ng'ombe wengi weusi na weupe wamejipanga kwenye zizi kubwa la kisasa. Wanakula chakula kutoka kwenye malisho yaliyo mbele yao. Hii inashiria shamba kubwa la kisasa la maziwa.

Ng'ombe weusi na weupe wamepangwa kwa usawa ndani ya banda la kisasa la maziwa wakingoja kukamuliwa. Kila moja amewekwa kwenye kizimba chake chenye nondo za chuma na sakafu inaonekana kuwa na maji au unyevu.

Ndani ya gala kubwa, wafanyikazi kadhaa wamevaa sare za kijani na bluu pamoja na kofia za rangi tofauti. Wanafungaa na kuandaa maua ambayo mengine yamefungwa kwenye karatasi za kahawia. Kumeonekana alama ya flamingo kwenye sare za baadhi ya wafanyikazi. Eneo la kazi linaonekana kuwa nadhifu na lenye shughuli nyingi.

Shamba kubwa lina kabeji, zikiwa zimekomaa na zinaonekana tayari kuvunwa. Kila kabeji ina majani makubwa ya kijani kibichi, yenye unyevu au matone ya maji, labda kutokana na umande au mvua kidogo. Uwanja mzima umejaa kabeji, ukitengeneza mandhari ya kilimo.

Kuna kitalu cha kisasa, kikiwa na miche ya ndizi iliyostawi vizuri. Majani ya miche hiyo ni ya kijani kibichi na yanaonekana yenye afya tele. Kitalu hicho kimeezekwa kwa wavu maalum na kuzuiya jua kali, na kwa nyuma kunaonekana watu wa majengo, ikionyesha ni eneo la kilimo linalo simamiwa karibu na makaazi.

Kuna rundo kubwa la vitunguu vyekundu vikiwa vimetawanyika kwenye sakafu au eneo la kuhifadhia. Upande wa kulia wa picha, kuna kreti ya plastiki ya rangi ya buluu, iliyojaa vitunguu vingine vyekundu. Mkono wa mtu, ukiwa na kidole gumba juu, unaonekana ukirusha vitunguu vichache ndani ya kreti hiyo.

Kuna nyumba za kukuza mimea zilizo na paa nyeupe zenye umbo la duara zilizopangika kwa mstari mrefu zikiwa zimejengwa kwenye eneo lenye vilima. Nyumba hizi zimetengenezwa kwa muundo wa chuma au PVC iliyofunikwa na plastiki nyeupe au neti ikiruhusu mwanga kupenya huku ikilinda mimea ndani. Zimezungukwa na mimea ya kijani kibichi.

Kuna shamba la kabichi zilizopangwa vizuri kwenye mistari. Majani ya kibichi yana rangi ya kijani na yanaonekana kustawi vizuri ikionyesha kuwa yanakuwa katika udongo wenye afya. Mpangilio huu unadokeza kilimo cha kisasa na utunzaji makini.

Banda kubwa la kuku limejaa maelfu ya vifaranga wadogo wengi wao wakiwa na manyoya meupe njano. Vifaranga hao wametapakaa kwenye sakafu ya banda na mistari mirefu ya feeders nyekundu na uonyeshaji unaonekana ukielea mbali. Hali hii inaonyesha ufugaji wa kuku wa kibiashara kwa kiwango kikubwa.

Kuna kundi la ngombe wengi baadhi wakiwa weusi na weupe na wengine wakiwa na rangi ya kahawia na weupe. Wamefungiwa katika mabanda na wanakula chakula chao kilichopo chini. Miundo ya chuma inawaweka katika safu za kuwaruhusu kula. Hii inaashiria mazingira ya shamba la kisasa la ufugaji wa ngombe wa maziwa au nyama

Kuna kuku wengi weupe wakiwa wamekusanyika pamoja ndani ya banda kubwa la ufugaji. Kuna mifumo ya malisho na maji inayoonekana juu ikipita katikati ya kuku, hivi ikionyesha mazingira ya ufugaji wa biashara. Sakafu inaonekana kuwa na matandazo au kinyesi cha kuku.

Kitanda cha bustani kimeandaliwa kwa ajili ya kilimo, kikiwa na mimea michache iliyopandwa na mfumo wa matone au umwagiliaji. Udongo unaonekana kuwa huru na wenye rotuba na kuna kingo za mbao kando ya bustani.

Bomba za unyunyizaji za matone zimewekwa kwenye safu mbili zikipita katikati ya mimea michanga iliyopandwa kwenye udongo. Pembeni mwa picha majani ya kijani yanaonekana yakionyesha bustani yenye mfumo wa kisasa wa umwagiliaji.

Shamba linaonekana likiwa na mabomba ya umwagiliaji yaliyopangwa kando ya mistari ya udongo. Mabomba hayo yana vali za kudhibiti maji, kikiashiria mfumo wa umwagiliaji wa matone. Eneo hilo linaonekana kuwa tayari kwa kupandwa au tayari lina mazao madogo.

Shamba lililolimwa linaonekana likiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa tayari kwa kilimo. Mabomba ya kijivu yanapita katikati ya mistari mirefu ya udongo yakiwa na mabomba madogo meusi yenye vinyunyizio vya maji vikiibuka kutoka pande zote mbili. Kwa mbali, safu ya pili ya mfumo huo wa umwagiliaji inaonekana huku anaga likiwa na mawingu meupe na miti michache ikionekana kwenye upeo wa macho.

Shamba lenye mistari ya mimea yenye majani mabichi linaonekana likimwagiliwa maji. Kiasi kikubwa cha maji yanatirirka kati ya mistari ya mimea na kwa mbali kuna miale ya jua iking'aa juu ya maji ikionyesha kuwa mfumo wa umwagiliaji unaendelea vizuri. Udongo unaonekana kuwa wenye tope na unyevuunyevu.

Shamba lililolimwa kwa mistari mirefu lina mfumo wa umwagiliaji wa matone ikiwa imewekwa kwenye kila mstari. Kuna maji mengi yametuama kwenye vijito vilivyo kati ya mistari hiyo ikionyesha kuwa shamba hilo limemwagiliwa maji kwa kiasi kikubwa au linaendeshwa kwa kilimo cha umwagiliaji. Kwa nyuma kuna miti na tanki la maji likiashiria chanzo cha maji kwa ajili ya shamba hilo.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone una bomba nyeusi ambalo limelazwa chini ,karibu na mmea mdogo wenye majani mabichi na ua la njano inaonekana kuna maji yakitiririka polepole kutoka kwenye bomba ya kinyunyizia udongo wenye matope kwa sheria umwagiliaji unaoendelea wamemea.

Shamba kubwa la mimea kijani kibichi labda maharagwe au mahindi machanga linanyunyiziwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa kisasa, Bomba refu jeupe lililochafuka kidogo linapanda katikati ya mimea likitoa maji kwa njia ya vijishimo vidogo. Maji hayo yakitiririka pande zote mbili kuelekea mimea ,mfumo huu unaonyesha mbinu ya kilimo wa kisasa.

Shamba linaonekana likiwa na mimea iliyopandwa kwa safu ndefu kwenye udongo mwekundu. Njia ndogo za udongo zimeachwa kati ya safu hizo, huku kukiwa na mimea mingine mikubwa zaidi pembeni mwa shamba. Mfumo wa unyunyiziaji wa matone inaonekana ikitambatana na safu za mimea.

Kuna shamba kubwa la mazao ya kijani kibichi linalomwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa kisasa wa kunyunyizia. Kuna chemichemi nyingi za maji zinazorusha maji juu na kuyasambaza kwenye shamba zikifanya eneo zima lionekane lenye ukungu hafifu wa maji. Mfumo huu unaashiria kilimo cha umwagiliaji.

Shamba kubwa lina mimea midogo iliyopandwa kwa mistari mirefu, ikimwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa spika. Spika hizo zinaonekana zikifyatua maji kwa nguvu na kuunda vinyunyuzi vya maji vinavyoangaza kwenye mwanga wa jua. Udongo wa shamba unaonekana na rutuba na mimea ni ya kijani kibichi, ikionyesha umuhimu wa umwagiliaji maji kwa kilimo yenye mafanikio.

Kuna shamba kubwa lenye mimea midogo ambapo mwanamke akiwa amevalia nguo za bluu anafanya kazi. Anaonekana akimwagilia mimea kwa kutumia mfumo wa kunyunyizia maji unaoonekana mbele yake. Hali ya hewa inaonekana kuwa na ukungu na mbali kuna milima au vilima.

Kuna shamba kubwa lilolimwa ambapo mimea mirefu yenye majani mabichi imestawi vizuri. Kando ya shamba hilo kuna bomba refu jeupe lilotandazwa chini na maji yanatoka kwa nguvu kutoka kwenye matundu yake yakimwagilia udongo na mimea. Hii inaonyesha matumizi ya mfumo wa umwagiliaji

Bustani ndogo na mistari ya mimea iliyopandwa. Katikati kuna bomba jeusi la umwagiliaji wa matone. Upande wa kushoto na kulia wa bomba kuna mimea midogo ya kijani kibichi na nyuma kuna mimea mirefu zaidi yenye majani mapana. Udongo unaonekana kuwa mkavu na umefunikwa na changarawe ndogo.